Picha inaonesha duka la Levi’s lilipo ndani ya jengo la ununuzi. Jina la duka limeandikwa kwa maandishi meupe kwenye bango jekundu juu ya mlango wa kioo. Ndani ya duka, kuna manekeni yaliyovaa nguo za Levi's ikiwa pamoja na fulana, suruali na masharti.

Hili ni duka la nguo za watoto. Ndani ya duka kuna nguo zilizopangwa vizuri kwenye wamiliki wa nguo, kuna mabango yaliandikwa, wasichana kutoka umri wa mwaka mmoja hadi saba, na wengine saba hadi kumi na nne, na vijana kutoka umri wa mwaka mmoja hadi saba, na saba hadi kumi na nne yakionyesha sehemu maalumu kwa ajili ya mavazi ya wasichana na wavulana kwa rika tofauti.

Hili ni duka la manguo na linaitwa WOOLWORTHS limeandikwa kwa herufi kubwa na lina mwanga juu ya mlango. Mlango una vioo na unaonekana kua wazi ukionyesha sehemu ya ndani ya duka. Ndani ya duka kuna watu wakiangalia nguo na bidhaa zingine na kuna rafu na meza zilizojaa bidhaa za mauzo. Taa za ndani zinaangaza vizuri sehemu ya ndani ya duka.

Hii ni eneo la duka la nguo au chumba cha kuonyesha nguo. Kuna kioo kikubwa kinachoakisi mazingira na nguo zimetundikwa kwenye reki. Kwenye reki ya nguo, kuna mashati kadhaa ya polo ya rangi tofauti yaliyopangwa vizuri. Baadhi ya mashati yanaonekana kuwa na nembo ndogo au michoro kwenye kifua.

Picha inaonyesha maduka ya mavazi ndani ya jengo la biashara. Manekini wamepangwa mstari mbele ya duka, kila kimoja kikiwa kimevalishwa mavazi ya mitindo mbalimbali, yakiwemo suruali, na blauzi za rangi tofauti kama njano, nyekundu, samawati na rangi zingine maridadi.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la nguo; linaonekana ni duka linalouzwa nguo za kiume. Kuna rafu nyingi nyeupe zilizojazwa na nguo zilizopangwa vizuri. Upande wa kushoto, kuna rafu zenye mashati mengi yaliyokunjwa na kupangwa kwa rundo. Chini ya shati, kuna nguo zilizoninginia kwenye hanger ; nyingi zikiwa suruali za rangi tofauti.

Hii ni duka la kuuzia manguo ambao kuna wanaume watatu wamepangwa pale wa kiume waliovalia nguo za kiume za kawaida na rasmi wakiwa wamesimama ndani ya duka hilo la nguo au chumba cha kuonyeshea manguo. Nyuma ya mmoja hao kuna rafu za nguo zilizojazwa na mashati na suti zilizopangwa vizuri sana.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la nguo ya kifahari . Duka lina muundo wa kisasa na taa zinazong'aa. Upande wa kushoto, kuna rafu za mbao zilizo na nguo zimepangwa vizuri. Kuna fulana zenye michoro, mashati na suruali . Baadhi ya nguo zilizofungwa kwenye hanger na zingine zimepangwa kwenye rafu. Kuna pia viatu na masanduku ya bidhaa.

Picha inaonyesha mavazi rasmi, hasa suti za wanaume zikiwa zimepangwa kwenye duka la nguo. Suti hizo zinajumuisha koti na suruali, ambazo zimeanikwa kwa kutumia minyororo ya chuma kwa usalama. Rangi za suti hizo ni za giza kama nyeusi, kijivu na kahawia, huku chache zikiwa na rangi mwanga kama beji .

Hii ni sehemu ya ndani ya duka ndogo la nguo yenye mapambo ya kipekee na ya kuvutia. Duka lina rangi za pasteli na za asili na mimea kadhaa ya ndani inayoongeza uhai. Upande wa kushoto, kuna nguo zimepangwa kwenye raki ya mbao. Chini kuna rafu za mbao zinaonyesha nguo zilizokunjwa na vifaa vingine. Mbele ya raki kuna mmea mkubwa wa kijani kwenye sufuria ya udongo.

Hili ni onyesho la duka la kisasa la nguo na vifuasi lililopambwa kwa rangi nyekundu na nyeupe. Kwenye upande wa kushoto kuna rafu ndefu zilizojazwa na miwani ya jua ya aina mbalimbali ikiwa imepanguzwa na imepangwa vizuri. Miwani mingine imetundikwa kwenye stand maalum ya kuonyeshea na kuna bidhaa za pochi za wanawake za rangi ya dhahabu.

Hii ni duka la nguo ya wanaume na wanuza hizi nguo kwa mia tisa pekee yake na kuna rangi tofauti zilizo na shape tofauti na ata kuna kaptura.

Hili ni duka la kuuza manguo ya wanaume kuna tisheti, na pia kama sweta ya kuvaa ya kuzuia baridi, na pia kwenye hili duka kuna cabinet pale ambapo wanaeka na kuhifadhi manguo, na pia kuna kofia na zote ni za kiume.

Hili ni duka la kuuza nguo, na liko na vitu vya kila aina, kuna nguo, kuna viatu, kuna kepu yani kofia na kuna wasaidizi ambao wanawasaidia wanunuzi kununua na kuchagua vifaa ambavyo wanataka na vilevile kuna watoto pia wamekuja kuchagua na kuna zawadi pale za kuweza kununulika.

Gari hili liko kwenye kiwanda la kuuza magari, na liko na rangi ya kijivu, limekaa kama limeegezwa pembeni ya barabara ya zege, karibu na uzio wa chuma wenye miiba juu. Gari lina maandishi yaliyotiwa rangi nyeusi, magurudumu yake, matairi mazuri, na taa za nyuma, zilizo katika hali nzuri.

Picha inaonesha sehemu ya ndani ya gari lenye rangi nyekundu. Mlango wa dereva ukiwa wazi. Ndani viti vya mbele vinaonekana vikiwa na ki, kiti cha dereva upande wa kulia, ikionyesha kuwa gari hii lina usukani wa kulia. dash board ina muundo wa kisasa ikiwa na mfumo wa hali ya hewa, na sehemu ya udhibiti wa redio na burudani.

Hii ni gari la manjano ambalo liko kwenye kiwanda la kuuzia magari na iko kwenye jengo lenye kifahari. Vioo vikubwa vinavyozunguka sehemu kubwa ya ukuta. Gari hilo limewekwa kwenye jukwaa la duara jeupe. Na juu yake Kuna taa ya duara kubwa yenye mwanga wa rangi ya machungwa.

Picha inaonyesha gari la zamani aina ya Volkswagen, kumbi lenye rangi ya bluu na nyeupe likiwa limeegeshwa karibu na jengo na mawe. Gari linaonekana kuwa limechakaa kidogo likiwa na vumbi kwenye madirisha an mwili wake. Sehemu ya mbele ya gari ina kinga kubwa ya chuma na nambari ya usajili ni KAA 7557

Haya magari yako kwenye kiwanja ambao wameleta gari zao kuziuza na kuna gari ya kila aina. Kuna pale ya kwanza, nyeusi yaitwa Toyota Sienta yenye registration KBR 740Q, nayo nyingine ni Subaru. Inaonekana kuwa kuna watu ambao wanaziuza na wapangaji wamekaa hapo ndani ya gari na wengine wako nje, ambao wanauza hizi magari.

Hili ni gari nyeupe lenye meki ya Subaru Impreza. Ipo kwenye uwanja wa kuuzia magari na kuna magari zengine tofauti ambazo zinauzwa pia. Mbele ya gari hii, kuna Toyota Premio ambayo pia ipo kwenye uwanja huu wa kuuzia magari. Pale pembeni kuna Subaru nyingine. Magari haya yote yapo kwenye uwanja wa kuuzia magari.

Hili ni soko la wazi lililojaa shughuli nyingi za biashara. Wafanyabiashara wengi wamepanga bidhaa zao kando ya barabara ndogo, huku baadhi yao wakiwa wameketi chini kwenye viti vidogo. Bidhaa zinazouzwa ni pamoja na matunda kama: ndizi, mapera na maembe, mboga kama karoti, pilipili hoho, vitunguu, nyanya, sukuma wiki na kunde. Mizizi kama mihogo na viazi na kadhalika.

Hii ni soko la wazi lenye bidhaa mbali mbali za kienyeji na kazi za mikono, mbele ya picha kuna zulia la rangi ya machungwa, lililotandikwa chini na juu yake kuna vinyago, sanamu ndogo ndogo, ngao za, mapambo, visu vya mapambo, na vibao vilivyoandikwa maneno kama karibu, na hakuna matata kwa Kiswahili.

Hii ni eneo la soko ambapo bidhaa mbalimbali za mboga na mizizi zimepangwa kwa kuuza. Kuna vikapu na magunia yaliyojaa bidhaa kama vile kitunguu saumu, tangawizi, viazi vikuu na mihogo. Magunia mekundu yenye mazao mengi kama vitunguu au viazi. Kuna pia gunia la rangi buluu linalojaa mboga za majani na mahindi yaliyofungiwa ndani.

Huyu ni mtu anayefanya kazi ya kutengeza bidhaa za kiasili, zinazotengezwa kwa shanga. Mikono ya mtu huyu inaonekana kuwa ni ya ngozi nyeusi. Juu ya mkono wa kulia kuna bangili pana iliyotengezwa kwa shanga za rangi mbalimbali kama vile bluu, nyeupe, nyekundu na njano zimepangwa kwa mstari na mifumo tofauti.

Picha inaonyesha soko la mboga na matunda ambalo wafanyabiashara wamepanga bidhaa zao kwenye meza na mifuko mikubwa. Kuna aina mbalimbali za mboga na matunda kama vile nyanya, karoti, vitunguu, viazi, kabichi na mboga za majani. Wafanyabiashara na wateja wanaonekana wakifanya shughuli za kununua na kuuza.

Hapa ni soko ya maua na kuna hema ambayo imewekwa ya rangi ya kijani na kuna maua ya kila aina na kuna watu ambao wanawauzia watu maua na hapa mtu anakuja anachagua kile ambacho kinampendeza.

Picha hii inaonyesha majengo ya kisasa katika jiji. Yakiwa na miundo ya kifahari yenye vioo vikubwa. Hali ya anga ni safi na ya buluu, ikionyesha siku yenye jua kali. Katika sehemu ya chini ya picha, kuna magari na watu wakitembea barabarani, ikiashiria eneo lenye shuguli nyingi za biashara na makazi.

Picha inaonyesha jengo la kipekee lililojengwa kwa kutumia mbao, matofali ya udongo na paa la nyasi kavu. Jengo hili lina muundo wa kijadi linaochanganya usanifu wa asili na wa kisasa. Mazingira yanayozunguka yanaonyesha sehemu ya utulivu na anga la buluu isiyo na mawingu ikionyesha hewa nzuri.

Hii ni nyumba kubwa ya kisasa yenye gorofa mbili. Nyumba ina rangi ya beige au cream na paa lake lina rangi ya kahawia. Kuna madirisha mengi makubwa ambayo yanaingiza mwanga wa kutosha ndani ya nyumba. Mbele ya nyumba, kuna eneo lililotengenezwa kwa mawe madogo ya rangi ya kahawia linaloweza kuwa njia ya kuendesha gari au eneo la maegesho.

Hii ni eneo la mtaa lenye majengo ya makaazi. Kuna jengo refu la ghorofa upande wa kushoto lenye kuta za mawe na mistari ya rangi nyekundu. Mbele ya majengo haya kuna eneo wazi lenye nyasi kavu na udongo pamoja na mimea kama vile migomba na vichaka. Anga ni ya rangi ya bluu safi na kuna mawingu madogo meupe.

Picha inaonyesha sehemu ya duka kubwa yenye rafu zilizojaa mayai yaliyopangwa vizuri kwenye vifungashio za plastiki na trays za karatasi. Kuna aina tofauti za mayai ikiwa ni pamoja na mayai yenye ganda, jeupe na ya kahawia. Bei za mayai zimetangazwa kwenye mapango madogo yenye maandishi nyekundu na meupe.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa la bidhaa. Ndani ya duka hili, kuna safu za bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu. Magunia ya vyakula na vikapu vya kubeba bidhaa vikiwa sehemu tofauti tofauti. Katikati ya picha kuna sehemu ya matunda na mboga ambapo bidhaa kama viazi, vitunguu na mboga nyingine zimepangwa kwenye masanduku ya mbao.

Huu ni kumbi la duka kubwa lililojaa rafu ndefu zilizopangwa kwa bidhaa mbalimbali. Upanda wa kulia wa picha, kuna rafu nyingi zilizojazwa na bidhaa za utunzaji wa ukibinafsi kama vile sabuni, shampoo na vipodozi zilizopangwa kwa rangi tofauti. Bidhaa nyingi zinaonekana kuwa ni za chapa kama vile nivea .

Hii ni eneo la ndani ya duka kubwa au duka la jumla lililojazwa na chupa nyingi za vinywaji baridi na vinywaji vingine. Upande wa kulia wa picha kuna rundo kubwa la chupa za plastiki zenye vinywaji vya rangi ya aina ya machungwa na rangi ya kahawia iliyokolea. Chupa hizi zimepangwa kwa safu na baadhi zingine zina lebo zilizoonyeshwa bei zao.

Hii ni sehemu ya duka kubwa inaouza bidhaa za kuoka. Kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali kama kuki, mafini, zilizowekwa kwenye vifunganisho vya plastiki. Kuna pia meza ya kusukuma katikati iliyojaa vifurushi vya vitafunwa mbalimbali ikiwa ni pamoja na skonsi ambazo zina bei ya shilingi hamsini kama ilivyoandikwa kwenye bango jekundu.

Hii ni sehemu ya duka kubwa la rejareja lenye bidhaa mbalimbali. Mbele ya picha kuna rafu ya viatu hasa vya michezo vinaonyeshwa kwa mpangilio mzuri. Viatu hivyo vimepagwa katika rapa ya Bata chapa maarufu ya viatu. Katika upande wa kushoto kuna wateja wanaonekana wakichagua bidhaa, huku nyuma yao kukiwa na baiskeli ndogo ndogo za watoto.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa la kisasa, linalouza bidhaa mbalimbali za vyakula. Ndani ya duka kuna muonekano wa kuvutia na kupendeza kwenye rafu za mbao zilizopangwa vizuru zikiwa zimejaa bidhaa kama matunda, mkate, viungo vya chakula, asali na bidhaa nyingine za vyakula. Kuna wafanyikazi wa duka waliovaa sare, mmoja wao akiwa amevaa fulana ya rangi ya machungwa ambaye anahudumia wateja.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa. Kuna rafu nyingi zilizojaa bidhaa ya usafi wa kinywa, hasa dawa ya meno. Bidhaa nyingi zinaonekana ni za chapa ya kolgeti, zikiwa katika aina, na ladha tofauti kama Herbal, Triple action, na nyinginezo. Pia kuna chapa nyingine kama, Sensodyne na Aqua fresh.

Hii ni kasha kubwa la kioo lenye rafu zilizojazwa makeki, mikate na vitu vingine vitamu vilivyookwa. Mnaonekana kuwa ndani ya duka la mikate au duka kubwa la vyakula. Kuna aina mbali mbali za bidhaa za kuoka zinazopangwa kwa uzuri. Juu kabisa kuna mikate ya roho, ya chokleti na ile ya kijani kibichi.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa la kisasa na kuna pahali ambapo wameweka bidhaa kama mikate na vitafunwa. Kuna kaunti yenye glasi ya wazi, iliyolinda bidhaa zilizo ndani na kuna bidhaa mbalimbali kama vitafuno na pipi zimepangwa ndani yake. Wahudumu wawili wanaonekana wakiwa wamevaa sare na barakoa wakiwahudumia wateja.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa, inayouza bidhaa mbalimbali, na kuna rafu nyingi zilizojazwa na bidhaa tofauti. Upande wa kushoto kuna rafu zilizojaa sufuria za chuma, za puo na za ukubwa mbalimbali zimepangwa kwa safu wima. Upande wa kulia kuna rafu ndefu, zinaonekana kwa umbali zimejaa bidhaa mbalimbali kama vile vyombo vya kupikia, na vya rangi tofauti.

Picha hii inaonyesha sehemu ya ndani ya duka kubwa iitwayo Cleanshelf , rafu zimejaa bidhaa mbalimbali, hasa chupa za mchuzi wa nyama, ambazo zimepangwa kwa mpangilio mzuri, kuna bidhaa nyingine kama mafuta, vyakula vya makopo, mayai, na bidhaa za matumizi ya nyumbani,

Hili ni duka kuu linalouzwa vitu vya kila aina. Na hapa kuna kitu ambao hua inawekwa kwenye jiko unapowasha inaitwa jino moto na ndiyo hiyo ambao wanauza. Na pale kuna kila kipengo cha vitu tofauti ambao linauzwa kwenye duka hili ambayo tunaiita supermarket .